Kikundi cha bima ya afya ya CIC ina mchoro wa watu watatu, wa kwanza ni mwanamume ameshikilia tarakilishi, wapili ni mwanamke ameshikilia mtoto, naye mtoto ameelekeza mkono kwenye tarakilishi.

Kuna vyakula vya aina mingi katika soko. Kuna viazi karai, kuna mahindi mabichi, kuna nyanya, kuna karoti iliyowekwa kwenye juala ,kuna ndizi pia iliyowekwa juu.....

Jumba kubwa lina aina mingi ya magari kama vile Toyota, Mercedes, Range Rover. Pia ina aina ya rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi na rangi ya samawati.

Mikono miwili imeshikilia simu ya rununu, ambayo ina maandishi kama kutuma pesa, kutoa pesa, kununua airtime , Mshwari, lipa na M-Pesa na akaunti yangu.

Kuna aina mingi ya matunda ambayo yamepangwa chini, kuna kama vile; paipai, machungwa, maembe, avocado , nanasi. Pia kuna watu ambao wameketi na wengine wamesimama.

Kuna duka ambalo limepakwa rangi ya kijani kibichi na nyeupe, pia ina maandishi ya M-Pesa, mbele ya hilo duka kuna bango ambayo ni ya Airtel, pia kuna mipira ambayo imefungwa juu, kando ya hilo duka kuna watu ambao wameketi kwenye benchi.

Gari nyeupe aina ya Nissani liko kwenye bara bara. Kando yake kuna jengo kubwa ambalo nila ghorofa.

Kuna jinsi ya kujisajili katika apu ya kopokopo ya kwanza kuna nafasi ya kuandika majina yako kisha unaandika pasiwadi yako kisha unajisajili ndani.

Kuna picha ya magari matatu ambayo inaashiria bima ya magari ya kibinafsi pia kuna malipo ambayo unafaa kulipa.

Watu wa jinsia tofauti wako katika uwanja, wengine wakiwa wamekalia magari ya rangi ya aina mbali, nyuma yao kuna miti ya rangi ya kijani kibichi

Kuna makreti ambayo ndani yao imewekwa vyakula na matunda tofauti kama vile nyanya, viazi tamu, karoti, ndimu, kitunguu.

Noti ya shilingi elfu moja ina maandishi na picha tofauti.

Manoti ya shilingi elfu moja yamepangwa kwa ukaribu. Kwenye noti hizo kuna picha ambayo inaonyesha jumba moja mrefu. Pia linaonyesha mzee mmoja ambaye ameketi.

Manoti ya shilingi elfu moja yametandazwa kwenye meza. Kwenye noti hizo kuna maandishi tofauti na picha pia.

Kuna magari ya aina tofauti na rangi ya nyeupe, nyeusi na samawati ambayo yamepangwa kwenye uwanja. Nyuma yao kuna miti mirefu ya kijani kibichi.

Mnunuzi ambaye ni wa jinsia ya kiume amesimama nje ya duka. Duka hilo limepakwa rangi nyeupe na pia limechorwa ng'ombe .Ndani ya duka hilo, unaeza ona mhudumu ambaye amevaa koti ya rangi ya nyeupe.

Bango la bima ya ajali, ina picha moja ya mwanamke ambaye ameketi. Pia kuna maandishi ambayo yana nambari ya simu.

Kuna mboga ya kabichi ambayo yamemwagwa chini. Wauzaji wa hio mboga wamesimama. Mbele ya hio mboga kuna maji chafu.

Watu wawili ambao wamesimama wanasalimiana. Moja wao ambaye amevaa suti ya rangi ya samawati amebeba kifunguu cha gari kwa mkono mwingine. Kando yao kuna magari ya rangi tofauti.

Gari nyeupe yenye nambari ya usajili KDH 999J iko katika barabara. Kando ya hiyo barabara kuna miti mirefu. Pia kuna ukuta ambao umepakwa rangi nyeupe.

Kuna magari mengi katika uwanja, uwanja huo umezingirwa na miti mirefu, gari ambalo linaonekana kwa ukaribu ni gari aina ya Toyota ambayo rangi yake ni rangi ya samawati.

Mtu mmoja mwenye amevaa koti jeusi na shati jeupe ameshikilia gari nyeusi akitazama gari hilo.

Watu watatu wamesimama. Moja ni wa jinsia ya kike na wawili ni wa jinsia ya kiume. Mmoja wa kiume ameshikilia rununu mkononi huku wengine wakitabasamu na kuitazama rununu hiyo.

Kuna ndoo ya viwango tofauti, ndani yao imepangwa viazi karai, kando yao kuna vikapu viwili ambayo kikapu ya kwanza ina viazi tamu na nyingine iko na nduma.

Kidole imeshikilia noti ya shilingi elfu moja. Noti hiyo ina maandishi katika mwisho wake, pia unaweza kuona majumba makubwa , barabara na miti.